Mtaalmu wa meno akiwa katika mazingira ya hospitali na kuvalia vilinda mikono mikononi huku akiwa ameshika kifaa chenye ncha kali, pamoja na mdoli wa meno unaotumika kwaajili ya kufundishia maswala mazima ya kinywa.

Mtaalamu wa afya ya meno, akiwa katika mazingira ya hospitali, akitoa huduma kwa mgonjwa wake. Huku akiwa amevalia vilinda mikono, na kushikilia mashine kwa ajili ya kusafishia meno. Huduma hutolewa kuhakikisha afya ya kinywa ya meno kuwa safi na bora.

Wanakaya wawili wakiwa wamesimama nje ya nyumba, huku pakiwa pamezungukwa na uharibifu mkubwa wa mazingira kutokana na janga kubwa la mafuriko na kutoa nyombo vyao nje, na wengine kuzagaa kukosa sehemu ya kulala.

Wafanyakazi wakiwa wanashirikiana kwa pamoja katika kushusha makopo ya plastiki, mmoja akiwa juu ya gari na mwengine akiwa nje na wote kuvalia barakoa usoni wakiwa katika operesheni ya kusafisha na kuchakata taka za plastiki ili kutunza mazingira yanayowazunguka.

Kundi kubwa la watu wakiwa wameshiriki pamoja kupanda miti mipya katika ardhi wakiweka mikono pamoja kuzunguka mti huo kwa alama ya ushirikiano kwa ajili ya kutunza miti na kupanda miti katika mazingira yanayowazunguka, ili kuwezesha mvua kunyesha na kupata kivuli.

Wagonjwa wakiwa hospitali katika sehemu ya mapokezi huku wakiwa wameketi wakiwa wanasubiri kuitwa majina yao kwa ajili ya kumuona daktari na kufuata taratibu nyingine za hospitali.

Daktari wa kiume akiwa katika chumba maalumu cha watoto na wakinamama akiwa anamuhudumia mtoto aliyewekwa kitandani, huku mama mlezi wake akiwa ameketi kando akishuhudia tukio hilo. Daktari akichukua maelezo kuangalia hali ya mtoto na kutoa ushauri wa matibabu, ikiwa ni hatua muhimu katika kuhakikisha mtoto anapatiwa huduma bora ya kiafya.

Mtaalamu wa afya, akifanya kazi katika duka la dawa la matibabu, ambapo mtaalamu huyo akiwa ameshika boksi la dawa mkononi na karatasi, huku akiwa amezungukwa na dawa nyingi zilizopangwa katika kabati la wazi.

Kundi kubwa la madaktari wakiwa katika chumba maalumu cha kufanyia upasuaji, na kuvalia mavazi ya usafi na usalama, wakishirikiana kwa pamoja kutoa huduma ya upasuaji kwa mgonjwa aliyekuwa mahututi.

Kundi kubwa la madaktari, wakishirikiana kwa pamoja katika suala zima la kutoa huduma ya upasuaji katika chumba maalumu cha kutoa huduma hiyo, huku wakifanya jitihada ili mgonjwa huyo aweze kuhudumiwa vizuri na kurejea afya yake.

Madaktari wawili wa wasaidizi wakiwa katika mazingira ya hospitali, huku wakiwa wamesimama kwa pamoja na kuvalia sare tofauti, mmoja akiwa ameshika dawa mkononi na mwengine akiwa na tabasamu bashasha.

Mtaalamu wa kike anayejihusisha na masuala ya afya ya akili akiwa na mteja wake na kuketi katika masofa wakiwa wanatazamana akitoa mafunzo kwa kuzungumza na mteja wake huku akiwa anaandika kwa pembeni kile kinachoelekezwa kutoka kwa mtaalamu huyo .

Daktari msaidizi wa kike, akiwa katika mazingira ya hospitali, akihudumia watoto katika mashine maalum kwaajili ya kuwatunzia watoto waliozaliwa njiti, ili kukua kwa muda uliopangwa na daktari mkuu.

Manesi wawili wavalia sare wakiwa wanamuhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, katika kisanduku maalumu cha kumuhifadhia mtoto.

Wanafunzi wa shule ya awali wakiwa katika mazingira ya jikoni, mwalimu aliyevalia kizibao cha njano na mwingine kuvalia shati ya kijani, wakisaidiana katika kuwalisha watoto kwaajili ya usafi na usalama dhidi ya watoto hawa.

Mmea pori ambao unatambulika ni dawa, ambao hutumika kutoa sumu mwilini, huoteana kwa kusambaa ardhini kama nyoka. Mmea huo huota sehemu ya vijijini na sehemu yenye vichaka.

Dawa za kiasili zimekusanywa katika vyungu na vipande vingine vikiwa chini ya mkeka juu ya meza kukiwa na mizani kubwa inayotumika kwaajili ya kupima. Waganga wengi wa jadi hutumia tiba ya binadamu kwaajili ya kuimarisha afya na kupambana na magonjwa mbalimbali.